Bustani ya kisasa ya mboga inayotumia mfumo wa hydroponics ambapo mimea inakua kwenye mabomba meupe iliyopangwa kwa usawa ukutani. Kuna mimea mbalimbali ya kijani kama vile lettuce ikikua kwenye mabomba hayo. Chini ya mabomba, kuna masanduku ya kupandia yenye mimea mingine. Bustani hii imewekwa kwenye ukuta wa mbao na inaonekana kuwa njia nzuri ya kulima mboga katika nafasi ndogo.

Shamba ndani ya chafu na mbele kuna mimea mingi ya kijani kibichi yenye majani mapana labda mboga mboga. Kwa mbali kidogo ndani ya chafu hiyo hiyo kuna mtu mmoja amevaa kofia ya majani na nguo nyekundu akifanya kazi shambani labda akipanda au kutnza mimea. Muundo wa chafu unaonekana wazi juu . Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na mimea inaonekana kustawi vizuri.

Mkulima akitembea kwenye shamba lenye mimea ya mahindi na labda mimea mingine midogo. Mkulima huyu amevaa koti jeusi, suruali ya bluu, buti na kofia. Huyu akiwa na mkoba mgongoni ametembea katikati ya mistari ya mimea iliyopangwa vizuri na udongo unaonekana kuwa na unyevunyevu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti mikubwa ikionyesha mazingira ya mashambani.

Bomba jeusi la umwagiliaji likidondosha maji matone matone likiwa na kiambatanisho chekundu cha kudhibiti mtiririko , matone ya maji yanaonekana yakishuka polepole yakiangukia kwenye udongo kavu iliyofunika na majani makavu au maganda, hii inaonyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone unatumika.

Shamba kubwa lililo limwa mistari mirefu likiwa na mimea michanga midogo iliyopandwa kwa mpangilio. Kila mstari wa mimea una bomba jeusi refu linalopita kando yake likionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matone unao tumika kuhakikisha mimea inapata maji ya kutosha. Nyuma ya shamba kuna mimea mirefu inayo onekana kua shamba lingine au msitu.